Mtu akiwa ndani ya duka la pembejeo lililojaa rafu la bidhaa za kilimo na dawa za wanyama, likiwakilisha eneo muhimu kwa wakulima na wafugaji, kupata mbolea, viwatilifu, na dawa zinazohakikisha afya bora ya mimea na mifugo kwa uzalishaji wenye tija.

Wanaume wawili wakichuma mazao ya kahawa katika shamba lenye miche yenye afya, ikiakisi uzalishaji wa zao la biashara lenye thamani kubwa kitaifa na kimataifa. Ambapo kahawa hutegemewa na wakulima kama chanzo cha mapato na kuimarisha uchumi wa maeneo ya vijijini.

Mwanaume alievaa shati la kijani na koti jeusi pamoja na suruali nyeusi. Aliye katika shamba la mimea aina ya nyanya zilizotayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Watu wawili wakiwa shambani karibu na magunia yaliyojaa karoti, wakionekana kushiriki shughuli za kuvuna karoti. Mazingira haya yanaashiria kilimo cha mazao ya biashara, ambapo wakulima hulima mazao yenye thamani ya soko kwa ajili ya kupata kipato.

Soko lililojaa meza na matenga ya mananasi, ambapo watu wanachagua mazao kwa uangalifu, ikiashiria zao la biashara linalokuwa kwa ubora na thamani ya kiuchumi, ambalo huchangia mapato kwa wakulima na kuimarisha biashara ya kilimo katika jamii.

Mashine kubwa yenye rangi nyeusi na nyekundu iliyoonganishwa kifaa kwa nyuma kwa ajili ya kuchanganya na kulainisha udongo. Mashine hii humsaidia mkulima kuokoa muda na kulima katika eneo kubwa.

Mashine ya kisasa ya kilimo, yenye taa za mwangaza na vitendea kazi vinavyowezesha ukuaji wa mimea kwenye miundombinu ya chuma, ikiwa ni suluhisho la kiteknolojia katika uzalishaji wa mimea kwa mazingira yanayodhibitiwa kama chafu au kilimo cha ndani.

Samaki wa rangi ya bluu akiwa na afya bora, ishara ya mafanikio katika ufugaji wa samaki, ambapo mbinu za kisasa na matunzo makini huchangia uzalishaji wa samaki wenye thamani ya juu sokoni. Huongeza kipato cha mfugaji na kuchangia usalama wa chakula kwa jamii.

Samaki wawili wa rangi ya machungwa wakiela ndani ya maji safi karibu na mawe madogo na kipande cha mwamba. Mazingira haya ni mfano wa mazingira bora kwa ufugaji wa samaki, jambo linaloonyesha umuhimu wa miundo mbinu bora na usimamizi mzuri katika kilimo cha samaki.

Watu wakiwa ndani ya msitu wakishiriki shughuli zinazohusiana na mazingira, huku mmoja akiwa ameketi karibu na kitalu cha miche ya miti; ikihakisi juhudi za kibinadamu katika kutafiti kuhifadhi na kuchunguza ikolojia ya misitu, kwa lengo la kuendeleza uelewa na utunzaji wa mazingira ya asili.

Mtu aliyebeba begi la mgongoni, akitembea kwenye njia iliyozungukwa na mimea mingi ya kijani, ikiwakilisha shughuli za uchunguzi na utalii wa mazingira ya msitu, ambapo binadamu huungana na mazingira ya asili kwa lengo la kijifunza, kuhifadhi na kutambua thamani ya misitu katika kuthibiti mabadiliko ya tabia ya nchi na kuendeleza maisha endelevu.

Mtu akihudumia miche ya miti katika kitalu kilichofunikwa kwa neti ya kivuli. akichangia juhudi ya uhifadhi wa mazingira kupitia upandaji wa miti, ni mfano halisi wa uwekezaji wa kijana unaolenga kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza uoto wa asili kwa maendeleo endelevu.

Mimea iliyopandwa katika mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa ustadi ikikuwa bila udongo kwa msaada wa maji yenye virutubisho. Mfumo huu ni ushahidi wa maendeleo ya kisasa katika kilimo unaolenga kuongeza uzalishaji kwa nafasi ndogo nakuzingatia uhifadhi wa mazingira.

Wafanyakazi wawili waliovaa mavazi maalumu ya kazi pamoja na barakoa kwa ajili ya usafi na usalama wa chakula huku wakipakia matunda yaliosafishwa kwenye maboksi ya rangi ya samawati. Mazingira haya yanaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa, unaofanywa kwa kuzingatia viwango vya afya na ubora wa bidhaa.

Eneo la kilimo cha kiwandani lenye chafu na mimea ya kijani kibichi na ardhi nyekundu iliyo na mawe, mazingira haya yanahakisi uwepo wa muundo mbinu ya kisasa inayowezesha kilimo cha kiwango kikubwa, ambacho huongeza uzalishaji wa chakula na malighafi kwa ajili ya viwanda .

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji wa kisasa, unaotumia mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwenye shamba, yakisambaza maji mojakwamoja kwa mimea kwa mpangilio wa mistari, ikiwakilisha njia bora ya kilimo chenye tija, inayolinda mazingira na kuongeza uzalishaji.

Sehemu ya kisasa yenye mistari ya mimea inayokuwa kwa mpangilio bora, ishara ya kilimo cha mbegu kinachotumia teknolojia ya kisasa kama mfumo wa umwagiliaji maji na udhibiti wa mazingira. Ili kuhakikisha mbegu zinakuwa kwa afya, ubora na tija ya juu kwa ajili ya wakulima wa kisasa.

Matuta yaliyojazwa udongo, yaliyopangwa vizuri kwa mstari, yenye miche juu, pamoja na mabomba ya kusafirishia maji kwa ajili ya kumwagilia miche hiyo, kwa lengo la kukuza kilimo cha mbegu na ukuzaji wa miche.

Vitalu vilivyopangwa kwa utaratibu, vikiwa na miche ya mimea inayokuwa kwa uangalifu katika mazingira ya chafu, ikiashiria kilimo cha mbegu ambapo wakulima huandaa miche bora kabla ya kuhamishwa mashambani. ili kuongeza uzalishaji na kupunguza hatari ya uharibifu wa mimea changa.

Sanduku la plastiki lenye udongo, ambapo miche midogo ya mimea inaanza kuchipua juu ya uso wa udongo. Hii ni hatua ya mwanzo ya kilimo cha mbegu na ukuzaji wa miche.

Mtu akiwa amesimama karibu na twiga mdogo pembeni ya uzio katika mazingira ya asili, yenye miti na mawingu angani ikiwa ni uhusiano wa kipekee kati ya binadamu na wanyamapori na umuhimu wa utunzaji wa viumbe hai kupitia elimu na hifadhi ya wanyamapori.

Ndege wa porini, mwenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na kijivu, mwenye macho mekundu, aliyekaa juu ya nyaya, akiwa anatazama mazingira. Ndege wa porini hutumika kama kivutio kwa watalii.